Maji mengi yaliyosababishwa na mvua kubwa, yanaashiria mafuriko yanayohatarisha afya ya mazingira, mwanamke mmoja ameanguka ndani ya maji na mtu aliyesimama pembeni anamsaidia kwa umakini kumtoa katika hatari hiyo.

Maji yanatiririka kwa nguvu na kusababisha mmomonyoko mkubwa wa udongo karibu na makazi ya watu. Nyumba zipo hatarini kutokana na udongo kuondolewa, hali inayoonyesha athari za kutokulinda mazingira. Hili ni swala muhimu la afya ya mazingira linalohitaji hatua za haraka, kulinda usalama wa watu.

Katika juhudi ya kutunza afya ya mazingira, wanafunzi wanapanda miche ya miti kwa mpangilio, wakiwa sehemu ya kijani yenye miti mirefu inayotoa kivuli. Zoezi hili linafanyika kwa pamoja, kama sehemu ya juhudi ya kutunza mazingira, pamoja na kuimarisha afya ya jamii.

Mtoa huduma ya afya akiwa amevalia nguo nyeupe kujikinga, anatabasam, huku akiwa anamuudumia mgonjwa katika mazingira safi. Huduma anayotoa inaonyesha weledi, upendo na dhamira ya kuboresha afya ya wagonjwa wanaomuitaji kila siku.

katika wodi ya wazazi mama aliyetoka kujifungua amembeba kwa upendo mtoto wake mchanga huku pembeni mwanamke aliye vaa sweta jeusi anamkabidhi msaadawa vifaa vya afya kama vile chandarua kwa kujikinga zidi ya mbu wa malaria.

Madaktari wawili wa jinsi ya kiume, wamevalia mavazi maalumu yenye rangi ya kijani kwenye chumba cha upasuaji hospitalini. Wakimpatia mtoto mchanga huduma kwa makini mkubwa, huku wakitumia vifaa tiba vya kisasa katika mazingira safi na yenye mwanga wa kutosha.

Mmea aina ya shubiri uliostawi vizuri unatumika kama dawa ya mitishamba, majani yake yenye ute wa asili hutibu magonjwa ya ngozi, vidonda na kuimarisha afya ya nywele, ni tiba ya kienyeji inayothibitisha nguvu ya tiba mbadala.

Maua ya kuvutia ya rangi ya dhambarau na njano yanatambaa chini, juu au vikapu, pia hutumika kama mitishamba ambayo hutumika kutibu maumivu mbalimbali, kuongeza nguvu na kuimarisha afya ya mwili na akili

Chupa ndogo ya rangi nyeusi, imeshikiliwa mkononi mwa mtu, ikiwa na maandishi "LAVENDER" juu yake. Huu ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Vitunguu swaumu vikubwa vyeupe zimepangwa vizuri. Hutumika kwa faida nyingi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha kinga ya mwili na kutibu magonjwa mbalimbali. Harufu yake kali inadhiirisha matumizi yake muhimu katika tiba za asili ambapo watu hutegemea mimea hii kwa ufanisi mkubwa katika kuimarisha afya na kupambana na magonjwa.